Kitabu cha kiada kinachoitwa Health, Safety and Manners Readers two kimechapishwa na becker book . Sehemu ya mfuluzio wa afya jalada lina picha ya watoto wakionyesha tabia nzuri usafi na usalama.

Bango la elimu kuhusu usimamizi wa taka mashuleni na kwenye jamii. Linaelezea aina mbili za taka zinazooza kama mimea na mabaki ya wanyama na zisizooza kama plastiki na chuma. Pia linaonyesha mbinu mbalimbali za kudhibiti taka kama kuchakata upya, kutumia tena kuchoma, kutenganisha taka na kutengeneza mbolea asili. Bango linaelezea faida na usimamizi bora wa taka ikiwemo kuokoa ni sharti kupunguza uchafuzi wa mazingira na kukuza afya bora ya jamii.

Ukuta wa darasa una mabango ya kuelimisha wanafunzi juu kuna herufi za alfabeti zilizoandikwa kwa mwandiko wa pamoja na picha za mifano ya maneno chini yake kuna majina ya miezi ya mwaka zikiwa na michora inayowakilisha majira husika pia kuna ubao unaoonyesha kazi ya nyumbani ya tarehe ishirini na nne februari mwaka wa elfu mbili ishiri na na tano mazingira haya yanonyesha darasa la watoto wa shule ya msingi.

Mtu huyu ameketi kwenye kiti cha magurudumu akiwa amebeba vitabu kadhaa. Anaonekana kuwa katika mazingira ya elimu kama vile maktaba au darasa. Akionyesha juhudi na hamasa ya kujifunza licha ya changamoto za ulemavu.

Jalada la kitabu cha masomo ya mazingira kwa darasa la pili chini ya maala ya CBC, jalada hili lina picha mbalimbali zinazohusiana na mazingira kama vyakula, mswaki, mitungi ya maji buti , upepo na pampu ya maji kando limeandikwa jina la mwalimu.

Jengo hili la gorofa lenye mlango wa mbao na madirisha ya vioo yaliyo na grili za kijani. Mbele ya jengo kuna mlingoti wa bendera uliopo katikati ya ua, uliopambwa kwa maua ya kijani na ya manjano, pamoja na njia ya mawe inayoelekea kwenye mlango mkuu.

Hiki ni kiti cha darasani cheye dawati lililounganishwa kupande wa kulia.a Kiti hicho kimeundwa kwa mbao na chuma na kina sehemu ya chini ya chuma kwa ajili ya kuhifadhi vitabu au mikoba. Viti vingine vya aina hiyo vinaonekana nyuma vikionyesha mazingira ya darasa.

Hiki ni kitabu cha kiingereza chenye kichwa health, safety & manners readers 2 . Jalada lina picha za watoto wakifanya shughuli tofauti kama kusafisha meno, kuvaa vifaa vya usalama na kuwa na tabia njema. Kitabu hiki ni sehemu ya mfululizo wa vitabu vya afya.

Ubao mweupe wa darasani umeandikwa kwa kalamu ya rangi ya bluu ukiwa na orodha ya majina ya watu na jukumu yao kama vile team leader, starter, recording na marsholing . Pembeni kuna fagio na kapu la rangi ya pinki karibu na mlango wa mbao. Mazingira yanaonesha kuwa ni chumba cha mafunzo au mkutano.

Jengo la shule au taasisi ya elimu lenye paa la rangi nyekundu na kuta za mawe. Mbele ya jengo kuna bustani nzuri yenye nyasi zilizokatwa vizuri na mpangilio wa vichaka vya kijani. Kuna njia ya kutembea inayoelekea kwenye mlango wa kuingia. Mandhari ni tulivu na yenye miti mingi ya asili kwa nyuma.

Mwamume aliyena ulemavu amevalia mavazi ya michezo na kofia ya usalama akiendesha baiskeli ya kisasa barabarani. Amevalia miwani ya jua na anaonekana kushiriki kwenye mashindano au mazoezi ya kuendesha baiskeli. Mazingira ya nyuma yana miti na maua ya majano pemebeni ya barabara.

Mwanamme aliyevaa suti ya buluu na tai anazungumza mbele ya kipaza sauti, nyuma yake kuna bango la njano lenye maandishi Kenya Institute of Special Education pamoja na nembo ya taasisi hiyo. Anaonekana akiwa kwenye hafla rasmi ya elimu maalum.

mwanariadha kutoka Kenya akivuta mashua kwenye maji akiwa amevaa fulana nyekundu iliyoandikwa Kenya. Anaonekana mwenye umakini na nguvu akishiriki katika mchezo wa mashua ya kasi.

Rafu ya vitabu vya hadithi vimepangwa huku kitabu cha juu kikiwa na kichwa Ayubu mashakani, kilichoandikwa na John Habwe. Vitabu hivyo vimechakaa kidogo vikiwa na jalada la rangi ya waridi na mchoro wa watoto na watu kwenye mazingira ya kijijini, na vitabu vya kusomwa na wanafunzi hasaa katika kugha ya kiswahili.

Jengo la gorofa tatu limejengwa kwa mawe na sehemu ya chini ya dirisha imepakwa rangi nyeupe. Mbele la jengo kuna ua wa mti mdogo na bango likiwaelekeza wangeni kuingia kupitia offsi.

Rundo la vitabu vya somo ya sayansi ya kompyuta kwa wanafunzi wa gredi ya saba vilivyo chapishwa na Longhorn publisher. Vitabu vimepangwa mezani vikiwa katika hali nzuri ya matumizi ya wanafunzi wa shule. Pembeni kuna nyaya ya kompyuta kwenye container jeupe.

Hili ni jengo la kisasa lenye dari na vigae vya rangi ya udongo na kuta za mawe yaliyopangwa vizuri. Jengo lina mlango wa mbao ulio wazi katikati na mwingine wa kulia pamoja na dirisha lenye drill ya rangi ya kijani upande wa kushoto. Mbele ya jengo kuna nyasi zilizokatwa vizuri na bomba la maji ya mvua likielekezwa ardhini. Mazingira yanaonekana kuwa safi na ya taasisi ya elimu au ofisi.

Mwanariadha anatua kwenye mchanga baada ya kuruka kwa mbali katika uwanja wa michezo. Anavaa fulana nyeusi na suruali fupi ya kijivu na anaonekana akiwa na furaha au ushindi. Uwanja uko wazi na wenye viti vya watazamaji upande wa nyuma.

Mlango wa darasa la Grade one C uliopakwa rangi nyekundu. Kwenye mlango kuna bango linalosema Tr.Agness welcome likimkaribisha mwalimu Agnes Darasani.

Bango la elimu ya saa limewekwa darasani, kuna saa kubwa katikati inaonyesha saa tano na dakika tano, na imezungukwa na rangi tofauti zenye maandishi kama o'clock, quarter past, half past, na quarter to . Husaidia watoto kujifunza kusoma saa. Pembeni kuna picha ya sungura na katuni za wanyama waliovaa mavazi ya shule.

Hii ni timu ya Kenya ikishiriki kwenye maandamano ya ufunguzi wa mashindano ya kimataifa. Wamevalia mavazi ya kijani yenye rangi nyekundu, wakiwa na furaha na baadhi yao wakiwa kwenye viti vya magurudumu wakionyesha mshikamano na fahari ya taifa.

Hili ni jengo la ghorofa mbili lililojengwa kwa mawe ya kahawia, lenye milango ya rangi nyekundu na ngazi ya chuma upande wa nje. Kando ya jengo kuna bustani iliyo na miti ya mapambo na maua ya rangi ya waridi pamoja na vichaka vilivyopangwa vizuri. Mazingira yanaonekana kuwa safi na tulivu, huenda ni shule au taasisi ya elimu.

MKobaumewekwa karatasi mbalibali za rangi zilizokunjwa zikiwa tayari kwa matumizi ya darasani au shughuli za ubunifu. Karatasi hizo ni za rangi tofauti kama pinki , njano, samawati, nyeupe na zambarau.

Mwana riadha huyu anaitwa Wesley Kimilisang' akiwa kwenye uwanja wa riadha, amevaa fulana nyekundu yenye nembwe ya Kenya na anaonekana akikimbia. Anafanya mashindano ya para - athletics katika mita za mita elfu moja mia tano, na ana ulemavu wa mkono wa kulia. Alizaliwa tarehe moja Machi mwaka wa elfu tisa tisini na nne.

Wanariadha wa Kenya wanafanya mazoezi uwanjani. Mwanariadha mmoja kipofu anmeshikilia kamba na anaongozwa na mwenzake akionyesha mazoeiz ya mbio kwa watu wenye ulemavu wakuona. Wengine wako karibu kuwasaidia.

Wanariadha hawa wakenya wenye ulemavu wakuona wanasherehekea baada ya mashindano, wamevalia mavazi ya timu ya taifa na wameandamana na waongozaji wao wakionyesha mshikamo, ushindi na nguvu ya mchezo kwa watu wenye ulemavu.

Kabati la kuhifadhi na kuchaji vifaa vya kielektroniki kama vile kompyuta mpakato au tableti, likiwa ndani ya darasa. Kabati hilo lina milango ya kufunga, lina magurudumu kwa urahisi wa kusongeza na juu yake kuna karatasi na nyaraka. Pembeni kuna meza yenye kompyuta za mezani na viti vya plastiki.

Wachezaji wawili wa soka wenye ulemavu wanacheza mpira kwa ustadi mkubwa wakiwa na magongo. Mmoja wao amepiga teke la hewani akiwa angani. Wakionyesha ushindani, nguvu na hadhi ya juu uwanjani. Hii ni ishara ya ushirikaji na vipaji vya hali ya juu licha ya changamoto za kimwili.

Mwanamume amevaa suti na tai akizungumza kwenye jukwaa la kongamano. Mandhari ya kongamano linaonyesha kauli mbiu kuhusu kuwawezesha na kuwahusisha watoto wenye ulemavu ili kufika uwezo wao kamili. Mbele na nyuma kuna mabango yenye nembo ya mashirika mabalimbali yanaunga mkono ilivyo maalum.

Uwanja wa michezo wa watoto una vifaa kama bembea, njia ya kuteleza na ukuta uliotengenezwa kwa matairi ya magari. Uwanja huu hupo karibu na kanisa au una mazingira ya siri yenye miti na majani.

Darasa lenye madawati mengi ya mbao yaliyopangwa kwa mpangilio pamoja na kompyuta zilizowekwa nyuma ya darasa. Hali ya darasa ni safi, lina sakafu ya vigae na dirisha lenye pazia likiwa tayari liko matumizii ya wanafunzi.

Bango hili ni la elimu lenye ujumbe wa kuhamasisha watoto kucheza, kujifunza na kukua pamoja. Pia linaonyesha jinsi ya kushika penseli kwa mkono wa kulia na wa kushoto kwa usahihi wakati wa kuandika.

Kurasa mbili za kitabu cha kingereza kwa watoto zinafundisha kuhusu tabia njema nyumbani na mezani. Kurasa hizi zinahimiza usafi na adabu wakati wa kula. Pia kuna picha za watoto wakikula kwa adabu na mtu akipanga kitanda zikiambatana na mashairi yanayoburundisha na kufundisha.

Wachezaji wa timu ya taifa ya Kenya wa mpira wa miguu kwa watu wenye ulemavu wa viungo wakiwa wako uwanjani. Wamevaa jezi nyekundu zilizo andikwa Kenya na wanatumia magongo ya kutemblea huku wakifurahia mazoezi au mechi. Mandhari ni ya uwanja wa kisasa na hali ya hewa ni nzuri.

Huu ni uwanja wa watoto wenye bembe nyekundu na nyeupe. Eneo hilo linaonekana kuwa la nje lenye miti na nyasi chache. Na liko karibu na majengo yenye matairi yaliyopangwa ukutani kwa mapambo au matumizi ya elimu.

Jengo la darasa lenye paa la bati na kuta zilizochorwa wanyama kama tiga, mbwa mwitu, tembo na wengine. Kuna milango ya rangi nyekundu na majani yaliyokatwa vizuri kwenye ua la mbele, eneo linaonekana kuwa safi, tulivu na linafaa kwa mazingira ya shule.

Dawati la ofisi lenye kompyuta ya mezani Ya Dell, kibodi na vifaa mbalimbali kama kalamu, tepu, kikombe na kipanya. Kompyuta imebandikwa ujumbe unaosema ikisisitiza matumizi ya mtandao kwa madhumuni ya elimu pekee.

Mwanariadha mkenya Samson Ojuka anaruka kwenye mashindano ya kuruka mbali. Amekuwa mshiriki wa michezo ya para-athletics na mshindana katika mbio za mita mia moja, mia mbili na kuruka mbali. Alizaliwa tarehe kumi na tatu Aprili mwaka elfu moja mia tisa tisini na sita na ana ulemavu wa mikono.

Huyu ni mwanariadha mwenye ulemavu wakuona akiendelea na mbio akiwa ameongozwa na mwandamani wake kupitia kamba ndogo ya kuunganishwa mikononi. Wote wawili wanashiriki mashindano ya riadha wakiwa katika harakati za kushindana kwa ushirikiano wa karibu.

Jengo la shule lina mchoro wa safina ya Nuhu ukutani. Mchoro unaonyesha wanyama wa aina mbalimbali wakielekea kwenye safina, ikiwa ni pamoja na; tembo, pundamilia, twiga na ndege. Mazingira yamepambwa na vichaka vilivyokatwa vizuri na miti mirefu yenye maua ya manjano.

mwanariadha Samuel Muchai kulia akiwa anamwongozo wake Jean Kipchumba wanakimbia pamoja kwenye uwanja wa riadha. Samuel ni mkenya anayeshiriki mashindano ya Para -athletics katika mbio za mita elfu tano kwa watu wenye ulemavu wa kuona.

Ubao wa darsaani ulioandikwa tarehe jumatatu ishirini na nne februari mwaka wa elfu mbili ishirini na tano. Swali lililoandikwa ni how didi samuel respond when God callled him? . Yani Samueli alijibu vipi Mugu alipomuita?. Ubao huu unaonyesha somo la kidini au maadili katika mazingira ya shule.

Mwanariadha mwenye ulemavu yuko kwenye kiti cha magurudumu maaluu kwa mashindano ya mbio, yuko tayari kuanaza kukimbia kwenye uwanja wa riadha, akionyesha umakini, nguvu na ari ya ushindi.

Mafaili ya rangi tofauti yakiwa yamepangwa juu ya kabati la ofisini. File hizi zinaweza kuwa na nyaraka muhimu na kazi au masomo na zinaokena kuwa zimehifadhiwa kwa ungalifu.

Hiki ni kifaa cha kupimia kinachoitwa rula ya ubao kilichowekwa kwenye ukuta wa darasa. Hutumika kufundishia vipimo au kuuchora mistari kwenye ubao wa darasa.

Ubao wa kutundika kazi za wanafunzi darasani una karatasi zenye mazoezi ya hisabati zilizotathminiwa na kushonwa ukutani. Maandishi great progress juu yake na uso wa tabasamu upande wa kushoto. Yote yakionyesha pongezi kwa maendeleo ya wanafunzi.

Mwanariadha wa Kenya akiwa na mwenzake wanashrehekea ushindi. Wote wamevaa mavazi ya timu Kenya na wamejifunika bendera ya taifa. Nancy anashiriki mbio za watu wenye ulemavu wakuona kwenye Para-athletics .

Timu ya taifa ya Kenya ya wachezaji wa soka wenye ulemavu wa mguu wako kwenye uwanja wa mpira. Wamevaa sare za michezo za rangi ya taifa na wamesimama kwa mstari wakionyesha mshikamano na hali ya ushindi.

Hii ni mlingoti mrefu wa bendera uliosimama katikati ya miti ukiwa wazi bila bendera. Anga ni la buluu lenye mawingu meupe na mazingira yanaonekana kuwa ya asili na yenye utulivu.

Mchezaji wa timu ya taifa ya Kenya aliye na ulemavu akiwa na uwanjani na mpira miguuni. Anatumia magongo ya kusaidia kutembea huku akiwa amevaa jezi ya Kenya yenye rangi ya bendera ya taifa. Picha hii inaonyesha ushupavu wa kujituma na ushirikiaji wa watu wenye ulemavu katika michezo.

Vijana hawa wenye ulemavu wa miguu wanacheza kandanda kwa kutumia magongwe ya kutembelea. Wako uwanjani wakionyesha ari, nguvu na ushirikiano licha ya changamoto zao za kimwili. Hii ni ishara ya juhudi, ujumuishaji na uwezo wa kushinda vizingiti kupitia michezo.

Jengo la ghorofa tatu limejengwa kwa mawe na milango ya rangi nyekundu. Linaonekana kuwa sehemu ya shule au taasisi ya elimu. Kila ghorofa ina mlango na mandirisha ya darasa. Na mbele kuna uwa mdongo mwenye nyasi na njia ya kutembea kati yake.

Eneo la bustani limepambwa vizuri lenye mlingoti wa bendera katikati. Pembeni kuna tangi kubwa la maji jeusi na bango lenye maandishi fire assembly point . Eneo linaonekana kuwa safi na la taasisi kama shule au ofisi ya serikali.

Mwanamke mwenye ulemavu akiwa kwenye kiti cha magurudumu anashiriki katika mchezo wa kurusha mkuki. Anaonekana akiwa na ari na nguvu, huku watu wachache wakiangalia kwa mbali. Hii ni mfano mzuri wa ushirikwaji wa watu wenye ulemavu katika michezo.

Hawa ni wanamichezo wa paralimpiki wa Kenya wamevalia sare za kitaifa, wakishikilia hundi ya mfano ya shilingi milioni tano iliyotolewa kwa kamati ya paralimpiki ya kitaifa. Wamepiga picha ya pamoja kwa furaha.

Maabara ya kompyuta yeney vifaa vyote muhimu kama vile vichapishaji, skirini keyboard , kipanya na viti vya plastiki. Maabara hii inaonekana kuwa sehemu ya kituo cha mafunzo au shule ambapo wanafunzi hujifunza masomo ya kompyuta.

Huu ni uwanja wa michezo wa watoto uliopo nje, wenye vifaa vya kupanda na kuteleza vilivyopakwa rangi angavu kama nyekundu, njano , buluu na zambarau. Uwanja huo umezungukwa na miti mikubwa yenye maua na manjano na uzio wa mawe. Njia ya kupitia ya vigae inaelekea kwenye vifaa vya michezo na mazingira ni safi na tulivu.

Bango lililobandiwa kwenye nguzo la mlingoti wa jengo. Bango hilo lina mshale wa kijani unaoelekeza kushoto na maandishi yanasomeka high school office yakionyesha mwelekeo wa ofisi ya shule ya upili. Mazingira ya nje yanaonesha nyasi na miti yakiwa safi na ya kijani.

Hiki ni kundi la wanamichezo wa Kenya walioko kwenye viti vya magurudumu wakiwa kwenye mazoezi ya dondi, baadhi wamevaa glovu na kofia za dondi, wakiwa na nyuso za furaha na kujiamini, nyuma yao kuna wakufunzi na wafwasi waliovaa mavazi ya michezo yenye nembwe ya Kenya, mazingira yanaonyesha hali ya usawa na motisha katika michezo kwa watu wenye ulemavu.

Mlango huu ni wa darasa la shule ya msingi uliochorwa rangi nyekundu. Juu ya mlango kuna maandishi yakionyesha jina la mwalimu na darasa analofundisha. Ukuta wa darasa umetengenzwa kwa mawe yaliyopangwa vizuri.

Ukuraasa wa kitabu cha somo la afya kwa watoto unafundisha kuhusu usafi wa mwili. Inasisitiza kanuni ya kutunza ngozi kwa kuwa msafi. Pia kuna mchoro unaoonyesha watoto wakijitunza kwa kuoga na kunawa mikono kusafisha kucha na kupiga mswaki. Chini kuna mchoro wa vitu vinavyoashiria usafi kama sabuni, nguo safi , viatu safi na kuchana nywele.

Hiki ni ratiba ya masomo ya shuleya msingi ya Thika Road Christian junior school. Ratiba imepangwa kwa siku tano za wiki. Kuanzia jumatatu hadi ijumaa na inaonyesha vipindi vya masomo ya kompyuta kwa madarasa mbalimbali. Pia kuna munda wa ibada na kipindi cha chapel siku ya jumanne.

Hili ni darasa lenye madawati ya wanafunzi yaliyopangwa kwa mpangilio mzuri. Dirisha kubwa lenye grill na pazia linaonekana upande wa kushoto likiruhusu mwanga mwingi kuingia. Kompyuta kadhaa zipo upande wa nyuma wa darasa likionyesha kuwa ni darasa la somo ya tehama au kompyuta.

Kompyuta hii ya mezani ni aina ya Dell , ikiwa imewekwa juu ya meza nyeupe. Kompyuta hiyo ina skrini, kibodi na inaonekana haijawashwa. Kompyuta hii inaweza kuwa sehemu ya maabara ya kompyuta, shuleni au ofisini.

Mitungi miwili ya gesi , moja yenye jangi ya machungwa na nyingine ya kijivu pamoja na kizima moto chekundu vikiwa ndani ya eneo lenye grill ya rangi ya kijani, hii ni tahadhari ya usalama kwa matumizi ya gesi majumbani au ofisini .

Mwanariadha kutoka Kenya aliyevaa shati yenye maandishi kimani akiwa amefunika macho kwa kitambaa cheusi ishara kuwa ni mwenye ulemavu wa kuona anashikwa mkono na guide

bango la elimu ya mazingira lina ujumbe water is life every drop counts please saver linaeleza vyanzo vya maji kama vile bahari ,mito, visima ,matumizi ya maji , matatizo yanayohusiana na matumizi mabaya ya maji, njia za kuhifadhii maji kama vile kupanda miti ,kufunga bomba linapomalizika kutumika na kuchakata maji

Ubaoni wa darasani una maandishi ya Ijumaa Februari mwaka wa elfu mbili ishirini na tano, na swali linalosema herufi ndogo hutumika lini, chini yake kuna alfabeti ya herufi ndogo za kiswahili zilizoandikwa mstari kwa mstari na rula ya machungwa ikining'inia katikati ya ubao. Hii inaonyesha somo la lugha au mwandiko wa wanafunzi wa shule hii ya msingi.

Mwanamke aliyevaa sare nyekundu na michezo yupo kwenye benchi la kunyanyua vyuma vizito. Amevalia viatu vya michezo na mikanda mikononi kwa ajili ya usalama . Akiwa tayari kwa mazoezi au mashindano ya kunyanyua vyuma. Mazingira yanaonyesha ni kumbi wa mazoezi.

Kitabu hiki ni cha somo la kompyuta kwa darasa la saba. Kilicho chapishwa na longhorn publishers. Kitabu hiki kimeandaliwa kwa mtaalum wa msingi wa umahiri na kimeidhinishwa na KICD kwa matumizi ya wanafunzi.

Ngazi za jengo la ghorofa katika shule au tahasisi ya elimu. Ngazi hizo zina mpangilio mzuri na zimezungukwa na vyuma vya ulinzi. Kuta za jengo zimejegwa kwa mawe na sakafu ni ya vigae vya rangi nyekundu. Sehemu ya chini ina nyasi na vichaka vilivyopangwa vizuri.

Korido ya jengo lililopakwa rangi ya krimu likiwa na dari jeupe na nguzo nyeusi za chuma zinazosaidia paa. Sakafu imetengenezwa vigae vya rangi ya baridi na kuna mlango mwekundu unaonekana upande wa kulia. Mwisho wa korido kuna geti la chuma lililowekwa ndani ya jengo. Mazingira haya yanafanana na shule, ofisi au kituo cha huduma.

Huyu ni Asiya Sururu akiwa kwenye mashua akifanya zoezi ya mchezo ya kuendesha mashua katika mto Oise. Anatabasamu na kuinua vidole viwili kwa ishara ya amani, huku akiwa amevaa mavazi ya michezo. Mazingira ya mto ni tulivu na yenye mandhari ya kijani.

Wasichana wawili wanakimbia wakiwa wameshikana mikono. Mmoja wao akiwa na changamoto ya kuona huku mwingine akimsaidia. Wamevalia sare za michezo na wako kwenye uwanja wa wazi ambapo watu wengine wameketi kwenye viti wakitazama. Mandari inaonysha ushirikwaji na mshikamano katiaka michezo wanafunzi hasa yenye mahitaji maalum.

Ukurasa huu unaonesha aina tatu za usafiri. Lori lilobeba mchanga mzito, garimoshi linalopita kwenye reli na kuwa na mabehewa mengi na baiskeli inayobeba mizigo ikiendeshwa vizuri na mwendesha baiskeli anaikanyanga pedeli. Hii ni sehemu ya somo la usafiri kwa wanafunzi.

Rafu ya mbao yenye sehemu nyingi za mraba kila moja ikiwa na faili, za plastiki za rangi tofauti, na baadhi ya makaratasi. Faili hizi zinaonekana kutumika kuhifadhi kazi au nyaraka, labda katika mazingira ya shule au ofisi.

Hawa ni wachezaji wa mipira wa miguu wenye ulemavu wa viungo, wakifanya mazoezi uwanjani. Wawili kati yao wanatumia magongo ya kutembelea huku kocha akiwa katikati akiwaelekeza. Wako kwenye uwanja wa michezo ulio na viti vya kijani na nyekundu vilivyo wazi. Hii ni mfano wa ushirikishwaji wa watu wenye ulemavu katika michezo.

Mwanamke mwenye ulemavu akiwa kwenye mbawa la kuogelea. Amevalia kofia ya kuogelea na aanshika sehemu ya ukingo wa mbwawa baada ya kuogelea. Anaonekana mwenye nguvu na mwenye kujiamini akiwakilisha ari ya ushindi na usawa katika michezo.

Ukuta wa darasa huu umepambwa na majina ya siku saba za juma kwa kiingereza. Zikiwa zimepangiliwa kwa mfuatano na kila siku ikiambatana na namba yake ya mpangilio na picha ya mnyama au kitu cha kuvutia.

Vijana wawili wenye ulemavu wa miguu wanacheza mpira wa miguu kitumia magogo ya kutembelea. Wamevalia jezi tofauti na wanaonekana wakishindana harim kubwa kwa uwanja wa udongo. Wakionyesha ushupavu na vipanji licha ya changamoto zao za kimwili.

Wanamichezo wanne wakiwa kwenye maji karibu na msitu wa mikubo, mmoja wao ameketi kwenye mtungi maalum akiwa na fulana ya Kenya na kando yake kuna kiti cha magurudumu, ikionyesha kuwa ni mwanariadha mwenye ulemavu, wengine wanasimama karibu wakimsaidia, wakiwa wamevalia mavazi ya michezo yenye nembo ya Kenya, wakiwa tayari kwa mazoezi au mashindano ya kuendesha matumbwi.

Karatasi ya kazi la somo la hisabati kwa watoto, kuna maswali ya kuongeza na kutoa yaliyogawanywa katika sehemu mbili. Majibu yote yalijiiwa kwa usahihi na kuwekwa alama ya tiki nyekundu. Kila swali lina kisanduku cha kuandika jibu na kazi imefanywa kwa mwandiko wa mwanafunzi.

Hii ni sehemu ya nje ya jengo lenye paa la rangi nyekundu na nguzo za manjano. Kuna nyasi zilizokatwa vizuri, mti kubwa kwa mbali na bomba la plastiki la rangi waridhi limelala kwenye nyasi. Mazingira yanaonekana safi na tulivu, huenda ni sehemu ya taasisi au makazi.

Haya ni madawati mawili ya wanafunzi yaliyowekwa darasani karibu na dirisha lenye pazia za rangi nyekundu na nyeupe. Madawati yanaonekana kuwa ya mbao na yamechakaa kidogo sehemu za pembezoni, huku majina ya wanafunzi yakiwa yamebandikwa juu yake.

Kifutio cha ubao umewekwa juu ya ukingo wa ukuta darasani. Kifutio hiyo ina sehemu ya juu ya kitambaa cha rangi nyeusi na msingi wa mbao. Inatumika kufuta maandishi kwenye ubao wa chaki. Mazingira yanaonesha shemu ya chini ya ukuta na sakafu ya darasa.

Mwanariadha kutoka Kenya anashiriki mbio kwa kutumia kiti maaalum cha magurudumu. Amevaa sare ya michezo yenye nembo ya Kenya na anaonekana mwenye ali na nguvu akishiriki katika mashindano ya Para-athletics .

Hawa ni wanariadha wa kenya katika sherehe ya ufunguzi wa mashindano ya kimataifa wakiwa wamevalia sare za rangi nyekundu na wakiongozwa na mwanariadha wa kiti cha magurudumu anayebeba bendera ya kenya. Wanajivunia taifa lao kwa furaha na fahari mbele ya hadhira kubwa.

Bango hili lenye maandishi fire assembly point likielekeza upande wa kulia. Hili ni eneo maalumu la kukusanyika watu kwa usalama wakati wa dharura ya moto, bango limewekwa karibu na tangi kubwa lenye maji, kwenye nyasi.

Mwanaume aliyeketi kwa kiti cha gurudumu anafanya mazoezi ya dondi kwa kupiga begi la dondi huku mwanaume mwingine ameshikilia begi hilo kwa ajili ya mazoezi, inadhihirisha ushuriki wa watu wenye ulemavu katika michezo na kuhamasisha usawa na juhudi.

Hii ni sehemu ya nje ya jengo la kisasa lililozungukwa na bustani ya kijani. Kuna tangi la maji jeusi karibu na mti pamoja na mlingoti wa bendera uliowazi. Mazingira ni safi na yenye utulivu yakionyesha mandhari ya taasisi ya elimu au ofisi.

ukumbi wenye viti na meza nyeupe zimepangwa kwa mpangilio huenda kwa ajili ya mkutano ,mafunzo au darasa ,sakafu imepakwa vigae vya rangi ya kahawia na kijivu upande wa pembeni ukutani kushoto kuna kisanduku chekundu ,huenda ni kifaa cha dharura kama kizimamoto. Mwanga mwingi uaningia kupitia madirisha makubwa ya mbele

Kabati la mbao lililowekwa ndani ya chumba likiwa na vifaa kama mafaili, laptopi na karatasi. Ukutani kuna mabango ya elimu. Na sakafu inaonekana kuwa ya vigae vya rangi nyekundu. Mazingira haya yanashiria ofisi au darasa la taasisi ya elimu.

Ubao mweupe wa darasani umeandikwa mpango wa tukio la mshinbdano ya kuogelea. Kuna ajenda kama vile mahali, tarehe, ushiriki, majukumu na sheria. Pia kuna orodha ya matukio ya kuogelea, zawadi, vifaa vinayohitajika na majukumu ya walimu na washiriki mbalimbali.

Bango lenye kichwa Our Forests Our Future likielimisha kuhusu misitu. Linaeleza aina ya misitu, umuhimu wake kama vyanzo vya maji, chakula, kuni na makazi ya wanyama, pamoja na vitisho kama ukataji miti na majanga ya asili. Pia linapendekeza njia ya kuhifadhi misitu kama kupanda miti ya haraka kukua, kutotumia kuni na kuhamasisha jamii kutumia nishati mbadala.

Darasa lenye madawati ambao yaliyopangwa kwa safu, viti vya chuma na mbao, na karatasi za mtihani juu ya dawati moja. Pazia za rangi ya waridi zimefunika madirisha na ukutani kuna mabango ya elimu na ratiba ya masomo. Inaonyesha mazingira ya kawaida ya darasa la shule ya msingi.

Kompyuta hii ya mezani aina ya Dell ikiwa na kicharazo, kipanya na vichwa vya sauti, vifaa hivi vimewekwa juu ya meza nyeupe karibu na dirisha la kijani. Kompyuta hiyo inaonekana kuwa sehemu ya mafunzo au matumizi ya kielimu.

Kikundi cha wanawake wanane waliovaa fulana nyekundu zilizoandikwa Kenya, wakiwa wamekaa kwenye viti vya magurudumu. Wamepiga picha kwa furaha wakiwa wameungana mikono. Ishara ya mshikamano na nguvu ya timu. Wengine wanajiandaa kwa tukio la michezo ya watu wenye ulemavu.

Ukurusa wa kitabu cha somo la mazingira kwa darasa la pili kuhusu mahitaji ya familia, inaeleza kuwa mahitaji ya familia ni kama chakula, maji, makaazi, mavazi, elimu na matibabu. Pia kuna picha zinazoonyesha la kila hitaji, kama watoto wakila, kunywa maji, wakiwa hospitali na darasani. Sehemu mahitaji haya hupatikana ni mashambani, nyumbani, hospitalini na masokoni.

Mwanariadha mlemavu wakuona kutoka Kenya akiwa amevaa kitambaa cha macho huku akiongozwa na mwenzake aliyevalia fulana yenye maandishi Guide .Wanakimbia pamoja kwenye uwanja wa mashindano ya riadha wakionyesha ushirikiano na ujasili mkubwa.

Jengo la kisasa lenye milango ya mbao na madirisha yenye grill za kijani. Jengo lina varanda ya mviringo juu ya mlango mkuu ikiwa na uzio wa chuma wa usalama. Mbele ya jengo kuna bustani ndogo yenye nyasi, mti wa mapambo na vichaka vya kijani vinavyoonyesha mazingira yaliyo katika hali nzuri ya usafi na utunzaji.

Mwanariadha mmoja anamsaidia mwanariadha mwenzake ameanguka baada ya mbio. Wote wako uwanjani na wamevalia ya michezo wakionyesha mshikamano na utu wa hali ya juu katika mashindano.

Ukurasa wa kitabu cha kiswahili kwa darasa la pili. Unafundisha sarufi ya matumizi ya hiki na hivi. Kuna picha nne zinazoonyesha mtu mmoja na vitabu au viatu. Sentensi kama hiki ni kitabu na hivi ni viatu hutumika kuelezea tofauti kati ya umoja na wingi wa vitu vya aina tofauti. Ni somo la msingi la sarufu kwa wanafunzi wa shule ya msingi.

Hili jengo la gorofa moja lenye paa jekundu na madirisha ya kijani lililozungukwa na nyasi za kijani, inaonekana kuwa ni jengo la shule au taasisi ya elimu kutokana na muundo wake wa darasa na viti vya plastiki vilivyo mbele ya jengo hilo.

Mlango wa mbao wa darasa ulioandikwa form one R juu yake ikimaanisha kuwa ni darasa la kidato cha kwanza. Mlango una muundo wa mstatili wenye vipande vya mbao vilivyochongwa kwa umaridadi. Na kuna kishikio cha kufungulia upande wa kushoto.

Darasa lenye madawati ambayo yamepangwa kwa safu madawati yana ubao wa kuandikia meupe huku mengine yakiwa na uso wa mbao wa kawaida ,nyuma kuna ubao mweupe wa kuandika na kifaa cha kupima kilicho ninginizwa mazingira haya yanaonyesha hali ya kawaida ya darasa la shule.

Bango la shule lina ujumbe wa maadili na tabia nzuri kwa wanafunzi. Ujumbe huo unahimiza kutii sheria, kufanya kazi kwa pamoja, kuheshimiana, kufuata ndoto, kushiriki mashindano ya afya, kufuata maagizo, kuwaheshimu walimu, kudumisha muda, kutumia maneno ya heshima, kutokukata tamaa na kuwa kama familia.

Mwanamichezo Hellen Wawira ,mkenya anayeshiriki michezo ya kunyanyua vitu vizito anakaa kwenye benchi la mazoezi mbele ya kifaa cha kunyanyulia uzito amevaa fulana nyeupe na suruali ya mazoezi maelezo chini ya picha yanaeleza kuwa alizaliwa Aprili kumi na tano mwaka wa elfu moja mia tisa tisini na mbili ,kushiriki katika kipengele cha chini ya kilo arubaini na moja na ana ulemavu wa spina bifida .

Mlango wa maabara umetengenezwa kwa bao wenye vibandiko viwili vilivyoandikwa chemistry lab na biology lab . Vikionyesha kuwa ni maabara ya pamoja ya masomo ya kemia na ya bayolojia. Pia kuna sticker chini yenye ujumbe kuhusu kuvaa barakoa ishara ya tahadhari ya kiafia.

Huu ni ukurasa wa kitabu cha afya kwa watoto. Ukifundisha usafi wa ngozi. Linasisitiza umuhimu wa kuosha mikono, kuvaa nguo safi, kupiga mswaki, kuchana nywele na kusafisha kucha na viatu. Pia kuna zoezi la kuchora alama kwa kila kitendo cha usafi.

Mlango huu wambao uliyowekwa karatasi yenyemaandishi no exit for students na warning no exit .Ikionyesha kuwa wanafunzi hawaruhusiwi kutoka kupitia mlango huwo ni tahadhali ya nidhamu au usalama.

Hiki ni kitabu cha kiswahili kinachoitwa Nyota ya Kiswajili kwa gredi ya pili kilichochapishwa na The Jomo Kenyatta foundation. Jarada hili lina picha ya watoto wawili wakiendesha farasi.

Mwanariadha aliyevaa fulana nyekundu yenye maandishi Kenya akiwa kwenye mtumbwi wa mashindano ya makasia. Pembeni yake kuna kiti cha magurudumu kikionesha kuwa ni mwanariadha mlemavu anayeshiriki michezo ya maji kwa uhodari licha ya changamoto za ulemavu.

Jengo la darasa la shule ya msingi lenye milango na madirisha ya rangi ya buluu. Ukuta wa jengo umechorwa michoro na maandishi ya kielimu, kama vile wa serikali na nembo za kitaifa. Mbele ya jengo kuna ua la kijani, lililotunzwa vizuri na nyasi zinazomea kwa wingi, likiwa ni sehemu ya mazingira ya shule ya kijijini.

Mwanamichezo Asiya Sururu Mohammed kutoka Mombasa, Kenya akiwa ameketi kwenye kiti akiwa ni miguu ya bandia na mkongojo pembeni. Ni mwanariadha wa Para-Rowing anayeshiriki mbio za single sculls licha ya changamoto ya kupoteza miguu yote miwili, anaonekana akiwa na tabasamu la kujiamini.

Kompyuta mbili za mezani zilizowekwa kwenye dawati darasani au maabara ya kompyuta. Kila kompyuta ina kibodi, kipanya na skrini. Pembeni kuna vitabu vya masomo, na vitambaa vyenye michoro ya watoto. Vinaashiria mazingira ya kujifunzia kwa wanafunzi wa shule.

Darasa lenye madawati ya mbao yamepangwa kwa safu. Kiti kimoja kila dawati. Kitabu kimoja kimeachwa juu ya dawati na kwenye ukuta kuna bango lenye picha za kielimu. Darasa linaonekana kuwa tupu bila wanafunzi.

Hii ni meza yenye kompyuta mbili za mezani zenye kibodi na kipanya kila moja. Kando ya kompyuta kuna vitabu vya masomo mbalimbali. Pia kuna pedi ya kipanya zenye michoro ya watoto. Hii ni mazingira ya darasa au maabra ya kopyuta shuleni.

Waendesha baiskeli wawili wa timu ya Kenya wakiwa kwenye baiskeli ya watu wawili, wakiwa wamevaa mavazi ya michezo, yenye maandishi Kenya na kofia za usalama nyekundu, wanashiriki katika mashindano au mazoezi ya kuendesha basikeli.

Ukuta wa jengo la Kenya Society for Deaf Children katika kituo cha DHC Hearing Center . Kando kuna mabalo ya rangi na bendera za Kenya pamoja na kibao cha shaba kilichoonyesha kuwa kituo hicho kilizinduliwa rasmi na Katibu Mkuu wa Idara ya Huduma za Matibabu Bwana Henry K. Kimtai, tarehe 29 Februari mwaka wa 2024.

Kona ya darasa la chekechea au msingi wa awali ambapo kuna ubao mweupe ulioandikwa herufi KK pamoja na maneno kama Kenya, Kennedy, kite, kettle . Ukutani kuna majina ya miezi na siku za jumaa na pia kiti cha plastiki pembeni, mandhari inaonyesha mazingira ya ujifunzaji kwa watoto wadogo.

Hili ni bango la kielimu ukutani lenye alfabeti ya kiingereza pamoja na alama za mwisho wa sentensi kama nukta, koma, mshangao na swali. Bago hilo limewekwa darasani na limezugukwa na picha za katuni za wanyama, likiwa sehemu ya mapambo ya kujifunzia watoto.

Kitabu hiki ni cha kingereza kiitwacho Junior English two toleo jipya. jalada la kitabu lime chakaa sana lina vumbi na mikwaruzo lakini maandishi bado yanaonekana. Pia kuna picha za maua ya bluu na nyuki kwenye jalada hilo.

Karatasi ya mtihani wa somo ya kidini ya mtoto wa shule ya msingi. Maswali yanahusu Bibilia, wito wa Mungu kwa Samueli na uimbaji wa jua, mwezi na nyota. Kuna michoro ya Bibilia na juu iliyochorwa na mwanafunzi. Alama zimewekwa kwa rangi nyekundu zikionyesha majibu sahihi na yasiyo sahihi.

Bango la ukuta lenye ujumbe wa kukaribisha darasani, herufi ya kwanza ya kila mstari imetengenezwa kwa rangi tofauti ili kuunda neno Welcome . Ujumbe unasema kuwa unapoingia kujifunza ni furaha, ushirikiano unatarajiwa, mtazamo chanya ni ya heshima ya pande zote ni sehemu ya kila kitu tunachofanya na kusema.

Mwanariadha kutoka Kenya aliyevalia jezi yenye maandishi Kenya na jina Kimani anakimbia kwenye mbio za Para-lympiki . Anavaa kifuniko cha macho ishara kwamba ni mbio za watu wenye ulemavu wa kuona. Anasheherekea kwa kuinua mikono huku akiongoza mbele ya washindani wengine kutoka mataifa mengine.

Mwanamichezo wa Kenya ameketi kwenye kiti cha magurudumu akiwa amevaa sare ya timu ya taifa. Anashikilia bango lililoandikwa Paris 2024 Qualified kutoka shirika la World Rowing . Anatabasamu kubwa, ishara ya mafanikio ya kufuzu kwa michezo ya Olimpiki ya Paris 2024 .

Jarada la kitabu cha somo la kifaransa chenye kichwa methode de francais kilichochapishwa na longhorn kwa darasa la nne. Jalada lina picha ya watoto watatu wakicheza kuruka kamba kwenye mazingira ya nje. Kitabu kinamaanisha ni nakala ya mfano isiyouzwa.